Katika picha kuna mkungu mzuri na mkubwa wa ndizi mbichi. Ndizi zote ni za rangi ya kijani kibichi zikionyesha kuwa bado hazijaiva na zinaning'inia kwenye mgomba wake. Mkungu huu umezungukwa na majani mapana. Picha kwa ujumla inaonyesha uhai na rotuba ya shamba.

Kwenye picha kuna shughuli za ukamuaji wa maziwa katika shamba la kisasa. Mtu mmoja aliyevaa sare ya buluu ameketi chini akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe anatumia mikono yake kukamua maziwa na kuyakusanya kwenye chombo cha buluu. Eneo la kukamulia linaonekana nadhifu na ng'ombe wamesimama kwenye sakafu iliyofunikwa kwa marando kwa nyuma kuna mtu mwingine pia anaye kamua ng'ombe na kundi la watu linatazama, ikionyesha kuwa huenda ni eneo la maonyesho ya kilimo au shamba ni kubwa la maziwa.

Ndani ya sufuria kubwa ya chuma, maziwa yameganda na kujitenga vizuri, yakionesha ndoge kubwa la jibini ikielea kwenye majimaji rangi ya manjano inayovutia. Mwiko ambao umeingizwa humo ikionesha tendo la ukorogaji ambalo ndilo utenganisho jibini na maji yake. Mchakato huu kuishi unaonesha hatua muhimu ya kutengeneza jibini safi.

Rundo kubwa za ndizi mbichi zikiwa katika mikungu mizito ime tapakaa chini. Kila mkungu msheheni ndizi za kijani kibichi zikionyesha kuwa ni tayari kupelkwa sokoni. Wingi wa ndizi zina onyesha ume tolewa kutoka shambani. Mandhari ya nyuma ina miti na majani mengi ya kijani ikidhibitisha kuwa picha hii ime pigwa katika eneo la kiloma kama shamba la migomba.

Safu ndefu ya migomba iliyostawi vizuri imepanga mstari kando ya njia ya udongo, majani yake mapana ya kijani kibichi yanatandaza kivuli, huku mkungu mkubwa wa ndizi ikining'inia kwa uzito, ikiahizi mavunoo tele, kwa mbali mbuzi mdogo anaonekana akitemeba akiongeza uhai kwa madhari hii tulivu na kula vijani vya mashambani.

Mandhari ya shamba lenye rotuba inavutia sana, ikiwa imetanda chini ya anga la samawati lililopambwa na mawingu meupe. Njia ya udongo mwekundu uliotifuliwa na kuwa tayari kwa upanzi, inapita katikati ya mimea ya kijani kibichi. Migomba mirefu yenye majani mapana inasimama kwa fahari kando kando ya mazao mengine yanayostawi, ikionyesha neema na uhai wa kilimo katika mazingira haya ya asili.

Hapa tunaona shamba la migomba lililopangwa vizuri, migomba imepangwa katika mashimo yaliyoinuliwa na kutengenezwa kwa ustani. Mbinu inaonekana kusaidia kuhifadhi maji na rutuba, udogo mwekundu na migomba yenye afya na majani mabichi hivi linaonesha shamba lenye utumzaji mzuri na ardhi yenye rutuba.

Mistari mirefu ya migomba iliyopandwa kwa utaratibu inajaza shamba hili. Mimea yenyewe ina afya nzuri, ikiwa na majani mapana na kijani kibichi yanayotanda juu ya udongo wenye rutuba. Huu ni mfano halisi wa kilimo bora kinachoahidi mavuno mengi, kikionyesha utunzaji na mpangilio mzuri.

Mkungu mzito wa ndizi mbichi unaning'inia kwa uzuri kutoka mgomba wake, umezungukwa na majani mapana na kijani kibichi yanaonyesha afya ya mmea. Kila ndizi inaonekana imara na bado haijaiva zikiwa zimejipanga vizuri katika chana zake taswira hii inatoa picha halisi na mavuno yanayotarajiwa shambani.

Kundi la wanawake wa kiafrika wamekusanyika katika eneo la wazi, mbele ya nyumba ya udongo. Wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi mbali mbali na maridadi. Wanaonekana wakiandaa na kugawanya chakula au kinywaji cheupe kilichowekwa kwenye mabakuli makubwa yaliyotengenezwa kwa vibuyu. Mmoja wao amechuchumaa akipakua kimiminikoo hicho kutoka kwenye beseni kubwa la metali. Wengine wamesimama na wengnine wameketi wakishiriki katika shughuli hiyo ya kijamii.

Ndani ya kitanu kikubwa, shamba la migomba linastawi vizuri, mimea hii ina majani mapana na kijani kibichi, iliyopangwa kwa safu, pana tunu zinazoundwa kwa fremu za chuma na plastiki juu, linaonekana likiruhusu mwanga kupita huku likilinda mimea, eneo lote linaonekana kuwa na utunzaji mzuri na ni la kilimo cha kisasa.

Ndani ya kiwanda. Mashine ya kisasa inafanya kazi ya uzalishaji. Unga laini wa rangi ya manjano hafifu unamiminika kutoka kwenye chombo cha chuma na kuangukia kwenye mkanda mweupe unaotembea. Mashine hiyo ina muundo wa chuma unaong'aa ikionyesha mazingira ya usafi na teknolojia ya hali ya juu. Unga huo unajikusanya na kuunda lundo ndogo na kupeleka kwenye hatua inayofuata ya mchakato wa uzalishaji.

Nikungu kadhaa mikubwa ya ndizi mbichi za kijani inaning'inia kwenye migomba. Ndizi hizi zimejipanga vizuri kwa wingi na zikionyesha afya njema na mavuno tele yanayotarajiwa. Shamba hili linaonekana kustawi huku migomba ikiwa imesimama karibu karibu. Picha hii inatoa taswira ya utajiri wa kilimo cha ndizi na hatua muhimu kabla ya matunda haya hayajakomaa na kuwa tayari kwa soko.

Ndama wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wamelala chini kwenye udongo mkavu. Mmoja wao anaonekana amelalia ubavu wake na mguu wake umenyooka kwa njia isio ya kawaida. Kichwa chake kimeegemea mwili wa ndama mwingine ambaye pia amelala. Wanaonekana kuwa wamechoka sana au labda ni wagonjwa. Eneo waliopo ni wazi na lina vumbi huku kukiwa na majani machache kwa umbali.

Mkulima mzee mwenye uso wa furaha anasimama katikati ya shamba lake la mahindi yaliyostawi vizuri. Akiwa amevaa kofia iliyofumwa na shati ya rangi ya zambarau, anainua juu gunzi la mahindi lililovunwa hivi karibuni, akionyesha mavuno yake kwa fahari. Anatazama kamera kwa tabasamu pana na shamba lote limejaa mimea mirefu na ya kijani kibichi ikiahidi mavuno tele.

Mandhari ya mashambani inaonyesha uharibifu uliosababishwa na hali mbaya ya hewa. Kibanda kidogo kimebomoka na bati lake limeanguka juu ya lundo la majani. Eneo lote limezungukwa na migomba na miti mingine. Paa la bati lenye kutu la jengo lililo karibu linaonekana sehemu ya mbele ya picha. Mbwa mdogo anaonekana akipumzika kwenye nyasi. Hali hii inaonyesha changamoto zinazoweza kuwakabili wakaazi wa maeneo za vijijini.

Kichana cha ndizi zilizoiva kimepumzika kwenye mandhari meupe. Rangi yake kijani na angavu inaashiria utamu na ziko tayari kuliwa. Ndizi zote zimeungana pamoja kwenye shine moja ya juu na ncha zake za chini zina rangi nyeusi. Picha hii rahisi inaonyesha uzuri wa tunda hili umaarufu.

Shamba mzima la mahindi limeharibika na kukauka vibaya. Mimea yote inaonekana imenyauka na majani yake imebadilisha rangi na kuwa ya kahawia. Mabua yamesimama yakiwa yamekosa uhai ishara wazi ya ukame na hasara kubwa ya mazao hakuna dalili yeyote ya kijani na eneo lote linaonyesha hali ya kusikitisha na uharibifu kutokana na ukosefu wa mvua.

Ndani ya gala kubwa, kuna maroboto mengi sana za nyasi za kulishia mifugo. Maroboto haya yana rangi ya kijani kibichi na yamepangwa kwa rundo kubwa. Mengine yakifika karibu na dari la jengo, baadhi ya maroboto yamekaa juu ya mbao maalaum za kubebea mizigo, sakafu inaonekana kuwa ya saruji na kuna nyasi ndogo ambazo zimetawanyika chini.

Ndama wawili wachanga wenye rangi ya kahuya wanapita katika njia maarum ya chuma miili yao ikiwa imelowa maji inaonekana wametokea kupulizia dawa au kuogeshwa huku wakitembea kwa utaratibu kwenye sakafu ya zege, juu ya hii Iko katika shamba kubwa ya mifugo na Kuna ngombe wengine wanaonekana kwa zizi lao mazingira haya niya jua Kali yanaonyesha utaratibu muhimu wa kutunza afya ya mifugo.

Katika soko ya mtaani mwanamke moja mzee anauza ndizi. Ameengemea kreti ya kijani huku akitazama mbele. Mbele yake kuna rundo kubwa ya ndizi zilizoiva sana, zikiwa na madoa meusi kwenye maganda yake ya jano. Mtu mwingine amesimama karibu akishikilia fimbo. Mahadhari ya nyuma inayoonyesha shunguli za kawaida za mitaani, picha hii inaonyesha maisha ya kila siku ya biashara dogo dogo.

Ndani ya banda kubwa la kisasa ng'ombe kadhaa wa maziwa wanaonekana wakiwa wametulia. Ng'ombe mmoja amesimama karibu na lori la saruji lililojaa maji akiwa tayari kunywa. Wengine wamesimama na wengine wamelala kwenye sakafu iliyotandikwa wakionekana wamestarehe. Wote wana rangi nyeusi na nyeupe na wana alama za njano masikioni mwao kwa ajili ya utambuzi. Dari la banda lina muundo wa kisasa unaoruhusu mzunguko mzuri wa hewa.

Mkulima wa kike mwenye furaha isiyo kifani ameketi kwa furaha zake katika ya shamba lake lililo stawi. Amezungukwa na mmea ya kijani kibichi ikiwemo mahindi marefu na mazao mengine yanafunika ardhi. Tabasamu ya dhani inaonesha kurudhika na mafanikio yake ya kilimo miale ya jua ya jioni ikipenya kwenye majani.

Picha inaonyesha kwa karibu ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Mkono wa mtu aliyevaa glovu nyeusi unashikilia kifaa maalum cha kukiweka kwenye chuchu za ng'ombe. Mashine hiyo inanyonya maziwa kutoka kwenye kiwele na matone ya maziwa yanaonekana yakitiririka. Mchakato huu unaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuhakikisha na kuboresha kazi za shambani, hasa katika uzalishaji wa maziwa.

Mfanyakazi aliyevaa koti jeupe na kifuniko cha nywele yuko kazini katika chumba cha usindikaji. Anamimina kwa makini kimiminika cheupe kinachofanana na maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma. Anakimimina ndani ya chombo kikubwa cha chuma cha pua akitumia kitambaa cheupe kama chujio. Chombo hicho kina bomba na vali maalum na mazingira yote yanaonyesha shughuli.

Msururu wa ng'ombe wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wamejipanga mstari mmoja ndani ya banda. Wanaonekana wakila kwa utulivu majani yaliyowekwa kwenye hori mbele yao. Kila ng'ombe ana alama ya njano sikioni kwa ajili ya utambuzi. Kwa nyuma, mfanyakazi wa shamba aliyevaa mavazi ya kujikinga anaonekana akishughulikia eneo la kulishia. Akihakikisha ng'ombe wanapata chakula cha kutosha.